Mkulima huyu amo ndani ya zizi akikamua ng'ombe yake maziwa. Mkulima huyu ameshika ndoo ya chuma na miguu yake pahali anakamulia maziwa ikiingia. Ng'ombe hii imefungwa miguu kwa kutumia kamba.

Tumo ndani ya zizi ya ng'ombe. Sakafu ya zizi hii ina maji ishara tosha ya kwamba imeoshwa. Pia ng'ombe imeinama ikikula huku ikikamuliwa na mashini ya kukama maziwa.